Eneo la nje ya ghorofa lenye mashine ya kutolea pesa yenye rangi nyeupe na ufito wa buluu juu, na kibao cha buluu chenye maandishi meupe pia mbele ya mashine hiyo kuna pikipiki.

Mtu aliyevaa tisheti yenye rangi nyeupe akiwa katika mashine ya kutolea pesa, huku mkono wake mmoja ukiwa umeelekezwa kwenye mashine hiyo.

Mashine ya kutolea pesa yenye rangi ya kijivu, na juu ya mashine kuna rangi ya bluu na kijani pamoja na maandishi. Mashine hii ina sehemu ya kuandikia taarifa, kusomea, kutolea pesa na kuingizia kadi. Pia, mbele ya mashine kuna mtu amesimama.

Wafanyakazi wa benki ya ABSA baadhi yao wamevaa fulana zenye rangi nyekundu, wote wameshika bendera nyekundu zenye maandishi ya jina la benki, sehemu iliyo salama na uhakika wa utunzaji wa pesa ni benki.

Ndani ya chumba kimojawapo katika benki chenye rangi nyeupe na nyekundu kukiwa na watu miongoni mwao mmoja ni mfanyakazi ambaye amekaa akimhudumia mteja aliyesimama mbele ya meza ndefu pia kuna karatasi zenye maelekezo ya kibenki zilizobandikwa kwenye ukuta.

Kibao kilicho na rangi ya buluu chenye maandishi yenye rangi nyeupe na buluu pia pembeni kuna picha ya mkono wa mtu aliyeshika simu iliyo na maandishi.

Wafanyakazi wawili wa benki ya "absa"waliovaa fulana zenye rangi nyekundu. Mmoja amekaa na mwingine amesimama akimsikiliza mteja.

Chumba chenye mwanga hafifu huku kukiwa na watu wengi, juu ya meza zao kukiwa na chupa zilizofunguliwa na glasi zenye bia. Baadhi ya vinywaji vimepangwa kwenye shelfu sehemu ya kuuzia.

Mtu aliye ndani ya bar aliyeshika chupa ya kinywaji iliyo na karatasi yenye rangi ya njano na nyekundu huku mkono mwingine ukiwa umeshika glasi ukimimina kinywaji kwenye glasi nyingine iliyo juu ya meza .

Sehemu ya baa ikiwa na shelfu zilizopangwa vinywaji vya aina mbalimbali, hukukukiwa na watu wengi wanaocheza muziki, pia kuna maua mazuri na taa zenye mwanga wa rangi mbalimbali unaofanya eneo hili kuvutia zaidi.

Sehemu ya chumba kilicho na rangi nyeupe, kikiwa na magari yenye rangi nyeusi na kijivu, kwa ajili ya kuuzwa. Pia kuna bango lenye rangi ya bluu lililo na maandishi na nembo ya hyundai.

Sehemu ya chumba kilicho na rangi nyeupe na bluu, kina magari yaliyo na rangi nyeusi pia kuna tarakirishi mpakato iliyowekwa juu ya meza.

Eneo maalumu la kuuzia magari, ambayo yamo ndani. Nje kuna watu wawili waliosimama, mmoja akimkabidhi mwenzie mfano wa ufunguo wa gari, na pembeni yao kuna gari yenye rangi nyeusi.

Chumba kikubwa kilicho na magari ya aina mbalimbali na rangi tofauti, yapo hapo kwa ajili ya kuuzwa, sehemu ya mbele kumewekwa vioo ambavyo vinafanya magari haya yaonekane vizuri na kwa urahisi. Pia kuna vibao viwili vikiwa na nembo na jina la kampuni inayotengeneza gari hizo.

Eneo lililo na magari ya aina mbalimbali yenye rangi nyeusi na nyeupe yamewekwa kwa ajili ya kuuzwa. Pindi mteja anapopatikana, huangalia ipi anayotaka kununua.

Kibanda cha kuuzia maziwa chenye rangi ya bluu na nyeupe, kilicho na sehemu mbili, moja kwa ajili ya kutolea maziwa na nyingine kwa ajili ya kuwekea pesa, pia kuna mtu amesimama aliyevaa shati lenye rangi ya udhurungi akinunua maziwa.

Mashine kubwa ya kuuzia maziwa yenye rangi ya buluu na nyeupe, ikiwa na sehemu ya kuandikia kiasi cha fedha na ya kutolea maziwa, pembeni kuna mtu aliyevaa fulana nyeupe akimimina maziwa kwenye glasi.

Duka la kuuzia maziwa likiwa limefunguliwa, kukiwa na mtu aliyevaa sweta lenye rangi nyekundu akiingia kupata huduma. Milango ya duka hili imepakwa rangi ya maziwa na juu kuna maandishi ya rangi nyeusi.

Chumba chenye rangi ya bluu na nyeupe, kilicho na mashine mbili zenye rangi ya bluu na nyeupe. Mashine iliyokubwa ina picha za ng'ombe wawili walio na rangi nyeupe na mabaka meusi.

Duka la kuuzia maziwa lililo na picha zilizobandikwa zenye maandishi ya rangi ya bluu, njano na kijani. Pia, kuna picha ya ng'ombe, glasi ya maziwa, pamoja na mtoto aliyeshika glasi iliyo na maziwa. Ndani ya duka kuna mtu amesimama.

Duka la kuuzia maziwa kukiwa na mashine inayotumika kufanya kazi hiyo, iliyo na picha ya glasi kubwa yenye maziwa na ng'ombe mwenye mabaka meupe na kahawia. Pia milango ya duka hiyo ina picha za ng'ombe wenye mabaka meupe na meusi. Matumizi ya picha hizi husaidia mtu kujua kuwa kuna upatikanaji wa maziwa hapo.

Ndani ya duka la kuuzia maziwa, kuna kibao kilichoning'inizwa chenye picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Pia kuna mama anaemimina maziwa kwenda kwenye chombo cha kupimia.

Sehemu ya nje ya duka la kuuzia maziwa iliyopakwa rangi nyeupe na buluu mbele yake kukiwa na mtu aliyepanda pikipiki akiwa amefunga madumu maalumu kwa ajili ya kuwekea maziwa.

Duka linalouza maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa kama yogati, zilizopangwa kwenye shelfu. Pia, kukiwa na majokofu mawili yanayotumika kuhifadhia bidhaa hizo tayari kwa kuuzwa.

Duka linalouza maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa; juu ya mlango wa duka hili kuna vipeperushi vilivyotundikwa vikiwa na picha za bidhaa hizo zinazopatikana hapo ndani ya duka. Kuna mtoa huduma na mbele yake kuna jokofu linalotumika kuhifadhia bidhaa.

Mashine ya kuuzia maziwa ikiwa na sehemu mbili, moja kwa ajili ya kuandikia kiasi cha fedha na nyingine ni ya kutolea maziwa. Pembeni kuna baba amesimama amevaa koti lenye rangi nyeupe. Pia kwenye mashine kuna picha ya mtoto anayekunywa maziwa na picha ya kichwa cha ng'ombe.

Mgahawa unaouza maziwa. Ndani kukiwa na: jokofu, meza na viti vya plastiki, shelfu iliyo na vyombo kwa ajili ya kuwekea wateja maziwa; pia kuna watu. Nje ya mgahawa kumechorwa picha ya ng'ombe mweupe na mabaka meusi.

Mama aliyevaa eproni nyeupe, amesimama mlangoni mwa duka linalouza maziwa. Juu ya mlango kuna maandishi yanayoonyesha kupatikana kwa maziwa hapo. Pembeni ya duka hilo kipo chumba kilicho wazi na kina magunia na ndoo zilizo na viazi.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa, likiwa na mtu aliyevaa koti lenye rangi nyeupe, akimimina maziwa kwenye jagi lililojuu ya meza. Pia kuna chupa na dumu lenye rangi ya njano.

Duka la kuuzia maziwa lenye rangi nyeupe likiwa na kibao juu chenye rangi ya kijani na maandishi ya blue, nje ya jengo kuna mtu aliyesimama dirishani akipatiwa huduma. Milango na madirisha ya duka imebandikwa picha.

Kibanda kidogo cha kuuzia maziwa chenye rangi ya bluu na maandishi meusi. Pia, kuna picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na mabaka meusi. Ndani ya kibanda, kuna mtoa huduma aliyevaa ovaroli lenye rangi nyeupe na mashine ya kuuzia maziwa.

Sehemu ya nje ya duka la kuuzia maziwa likiwa limepakwa rangi nyeupe, bluu na kijani, na kuna picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Pia kuna mtu amesimama kwenye dirisha akipatiwa huduma.

Duka linalouza bidhaa za aina mbalimbali ikiwemo maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa kama vile yogati. Juu ya duka hili kuna bango linaloonyesha bidhaa zinazopatikana hapo. Kuta za nje za duka hili kuna picha za ng'ombe.

Mashine kubwa ya kuuzia maziwa, yenye rangi nyeupe na maandishi ya bluu, njano, na nyeupe. Ikiwa na sehemu mbili zilizo na mahali pa kutolea maziwa na kuwekea fedha, iliyo na vitufe vyenye rangi ya bluu na nyeupe. Pembeni ya mashine kuna madumu kwa ajili ya kuwekea maziwa.

Duka la kuuzia maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa, likiwa limebandikwa karatasi yenye picha ya ng'ombe na maziwa yanayomiminwa kwenye chombo. Pia ndani ya duka kuna bidhaa kama vile mayai na mikate iliyopangwa kwenye shelfu.

Duka la kuuzia maziwa lililopakwa rangi nyeupe na maandishi ya bluu, kukiwa na watu wanne. Pia kuna madumu matatu yenye rangi ya njano, yaliyopangwa kwenye shelfu.

Sehemu ya duka iliyo na mashine kubwa iliyo na picha za ng'ombe. Mashine hii hutumika kuuzia maziwa na ina sehemu ya kuweka pesa na kutolea maziwa.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa, likiwa na mashine iliyo na rangi ya bluu na kijani, pia ina picha ya ng'ombe. Mashine hii imegawanyika sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni kwa ajili ya kuweka pesa na sehemu ya pili ni kwa ajili ya kutoa maziwa.

Duka lililo na bidhaa mbalimbali; zipo mashine mbili, moja kwa ajili ya kuuzia maziwa ambayo ina sehemu ya kufanyia malipo na ya kutolea maziwa. Mashine hii imepakwa rangi ya bluu na maandishi meupe, pia kuna picha za ng'ombe.

Mashine ya kuuzia maziwa aina ya "TASSMATT", yenye rangi ya bluu na picha ya ng'ombe mweupe na mabaka meusi anayekula majani. Mashine hii ipo ndani ya chumba chenye rangi nyeupe na bluu.

Duka la kuuzia maziwa lenye kuta za rangi nyeupe, yapo madumu na chupa zenye maziwa zikiwa zimepangwa kwenye shelfu. Juu ya kabati kuna ndoo zilizo na vitafunwa. Pia ndani ya duka kuna watu wawili, mmoja ameshika dumu.

Ndani ya duka linalouza bidhaa za aina mbalimbali, kuna mashine inayotumika kuuzia maziwa, iliyo na rangi nyeupe na bluu. Pia katika mashine hiyo kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, anayekula majani.

Eneo la nje lililo na bidhaa za samani aina ya vitanda vilivyopangwa kwenye mstari vyenye rangi ya kahawia vikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, pembeni ya vitanda hivi kuna miti.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa samani kama vile makochi yenye rangi mbali mbali, meza zilizo na vitu vyake. Pia kuna taa nzuri zinazowaka ambazo zinafanya chumba hiki kupendeza na kuvutia zaidi kwa wateja wanaokuja kununua bidhaa hizi.

Duka kubwa lenye samani za aina mbalimbali zinazouzwa kama vile makochi, meza ndogo na kubwa za chakula zilizozungukwa na viti. Pia, kuna kitanda kilicho na godoro.

Duka kubwa linalouza samani kama vitanda vilivyo na magodoro, na vimepangwa vizuri kwenye mistari, pia kuna meza kubwa pamoja na viti vyake. Duka hili limepakwa rangi nyeupe na kuna mwanga wa taa na madirisha ya kioo vinavyofanya bidhaa hizi kuonekana vizuri kwa wateja.

Chumba kilicho na samani za aina mbalimbali, kama vile makochi ya aina na rangi tofauti, meza ndogo na kubwa iliyozungukwa na viti vyenye rangi ya kijani, vitanda vilivyo na magodoro, kabati ndogo iliyo na taa juu, vifaa hivi vyote vipo tayari kwa kuuzwa.

Chumba chenye rangi nyeupe kikiwa na samani kama vile vitanda, ambavyo vina rangi nyeupe na bluu. Juu ya vitanda kuna magodoro na mito yenye rangi tofauti pia kuna makochi yenye rangi ya bluu, samani hizi ni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya duka kubwa likiwa na makochi ya rangi ya machungwa na nyeusi yaliyo na mito pia kuna meza ndogo , taa zinazowaka na ua lililopo ni vitu vinavyofanya samani zilizomo ndani ya duka kupendeza na kuvutia wateja waweze kununua.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na vyuma vilivyopakwa rangi nyeusi vimepangwa vizuri pia kuna makabati mawili yaliyotengenezwa kwa mbao na pembeni kuna mtu amekaa, thamani hizi ziko tayari kwa kuuzwa.

Chumba chenye kuta zilizopakwa rangi nyeupe, kukiwa na meza ya chakula na viti vyenye rangi nyeusi na makochi. Vifaa vya samani viko tayari kwa kuuzwa kwajili ya matumizi ya nyumbani.

Makochi yaliyo na rangi ya kijivu yakiwa na mito, pia meza ya chakula iliyo na viti ni miongoni mwa samani zilizopo eneo hili kwa ajili ya kuuzwa. Makochi huweza kutumika nyumbani au ofisini.

Chumba kikubwa kilicho na samani zinazouzwa, kama vile makochi yenye rangi na muundo tofauti tofauti, vitanda vyenye magodoro, meza za chakula na viti vyake, makabati, pia kuta za chumba hiki kuna mapambo yenye picha, vioo na saa za ukutani.

Chumba kilicho na samani kama vile makochi yenye rangi ya kijivu, meza ndogo ya kahawia, vitanda vilivyowekwa magodoro, samani hizi ziko tayari kwa kuuzwa.

Jengo la hoteli likiwa na taa zinazowaka, ndani kuna watu waliokaa. Pembeni kuna ubao unaoonyesha aina za huduma zinazotolewa na bei yake. Baadhi ya sehemu za hoteli hii zimetengwa kwa kutumia mbao na miti iliyopangwa kwa ustadi mkubwa.

Sehemu ya soko iliyo na matunda kama vile matikiti, ndizi, maembe, mananasi, tufaha, pia kuna bidhaa kama nazi na mikate. Pembeni ya soko kuna uzio uliojengwa kwa kutumia tofali na miti, pia kuna watu walio kwenye soko.

Sehemu ya duka kukiwa na bidhaa mbalimbali zinazouzwa zilizowekwa juu ya meza na nyingine zikiwa zimening'inizwa ukutani, pia zipo zilizopangwa kwenye kabati dogo la kioo bidhaa hizo ni viatu na magauni.

Sehemu ya soko ikiwa na watu wengi waliosimama na kukaa chini, kukiwa na bidhaa kama vile machungwa bamia na vitunguu vilivyo pangwa juu ya mifuko, pia kuna watu waliokaa pembeni ya bidhaa hizo wakiuza.

Kibanda kidogo cha biashara, kikiwa na bidhaa kama mboga za majani, nyanya, ndizi na mifuko iliyoning'inizwa juu. Kukiwa na wakina mama wawili, muuzaji aliyevaa aproni yenye rangi nyekundu huku akimpa mnunuaji mboga za majani.

Sehemu ya kibanda sokoni kukiwa na bidhaa za aina mbalimbali kama vile mchele, maharage, ngano na mahindi. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye mifuko mikubwa na nyingine zipo ndani ya madishi yaliyo juu ya meza. Pia kuna vitu vingine vimepangwa kwenye shelfu na kuna watu wawili walio ndani ya kibanda.

Sehemu ya soko ukiwa na bidhaa za aina tofauti. Nyingine zimewekwa juu ya meza, nyingine zimening'inizwa na nyingine zimewekwa ndani ya mifuko. Pia, kuna watu waliosimama, wengine wamejifunika miamvuli.

Sehemu ya soko yenye vibanda vilivyo na bidhaa mbalimbali kama vile matango, vitunguu, njegere, pilipili hoho na viazi mviringo, vitu hivi vimepangwa juu ya meza na vingine kwenye maboksi na ndoo ndogo, pia juu wamening'iniza mfuko ulio na vifungashio.

Eneo la soko lililo na vibanda vyenye meza zilizo na bidhaa zinazouzwa, kama vile: maembe, machungwa, karoti, mapapai, maparachichi na ndizi mbivu na mbichi; zilizoning'inizwa juu. Pia kuna watu ambao ni wanunuzi na wauzaji.

Sehemu ya soko kukiwa na vibanda vyenye meza ambazo zimetumiwa kuwekea bidhaa kama mboga za majani, pilipili hoho, nyanya, vitunguu, matango, njegere na viazi mviringo vilivyo ndani ya sado, pia kuna maboksi yaliyo na nyanya yamewekwa chini .

Eneo la soko lililo na bidhaa za aina tofauti kama vile: hoho zilizo ndani ya tenga, nyanya zilizo ndani ya boksi, maharage yaliyo ndani ya mfuko. Pia kuna mama aliyeketi akiwa na bakuli lililo na nyanya .

Eneo la soko lililo na duka, lenye nguo za aina mbalimbali, zilizotundikwa na nyingine zikiwa juu ya meza, pia kuna watu waliomo ndani wakiwa wanachagua nguo.

Duka kubwa lililo na mapambo ya aina mbalimbali kama vile shanga za kuvaa shingoni, bangili, hereni pia kuna kuna mikoba, mikanda ya kuvalia nguo, vinyago vya aina mbalimbali vilivyochongwa kwa kutumia mbao.

Sehemu ya soko inaloonyesha bidhaa mbalimbali kama vile nyanya zilizopangwa juu ya matenga ya plastiki, mafungu ya karoti zilizopangwa juu ya mifuko, viazi mviringo vilivyo ndani ya ndoo kubwa na ndogo na vitunguu.

Sehemu ya soko ikiwa na watu, walio katika vibanda vyao. Pia kuna nyanya, zilizopangwa kwenye mafungu, yaliyojuu ya maboksi, nyingine zimewekwa ndani ya ndoo ndogo .

Soko lililo na bidhaa za aina mbalimbali kama: nyanya, pilipili hoho, karoti zilizopangwa juu ya meza. Miamvuli yenye rangi ya bluu na njano na nyekundu imetumika kuwakinga wauzaji na bidhaa zao dhidi ya jua.

Sehemu ya soko ikiwa na bidhaa kama karoti, papai, mboga za majani, machungwa, pilipili-hoho, biringanya vikiwa vimepangwa juu ya meza kwa ajili ya kuuzwa. Pia kuna watu ambao ni wauzaji wapo kwenye meza zao zilizo na bidhaa, moja kati wao akiwa ameshika mboga za majani.

Banda kubwa la soko likiwa na watu wengi kutoka mataifa mbalimbali, wakiuza na kununua bidhaa ambazo nyingine zimetundikwa na nyingine ziko chini. Baadhi ya vitu vilivyomo sokoni ni kama vile shanga, bangili, upinde, ngao, mikoba na nguo.

Eneo lenye kibanda kilichotengenezwa kwa miti, na kuezekwa kwa turubai lenye rangi ya njano, kukiwa na vitunguu vinavyouzwa vikiwa katika ndoo zenye rangi na ujazo tofauti. Huku kukiwa na mtu aliye mbele ya kibanda, akiendelea kupanga vitunguu.

Soko lililo na vibanda kukiwa na watu wengi wanaouza na kununua bidhaa mbalimbali zilizopo sokoni. Miongoni mwa vitu vinavyouzwa ni: nyanya, matango, mchele, ndizi, samaki, nazi, karanga, mboga za majani na mahindi.

Eneo la soko lililo na watu wengi likiwa na vibanda vilivyo na bidhaa mbalimbali zilizoning'inizwa na nyingine zikiwa juu ya meza. Zipo bidhaa nyingine zimewekwa ndani ya madishi yaliyoko chini na pembeni kuna ndoo za ukubwa tofauti kwa ajili ya kupimia bidhaa hizo.

Kibanda cha kufanyia biashara kikiwa na nyanya, mboga za majani, ndizi mbichi na mbivu, zilizo ning'inizwa na viazi mviringo, mbele ya kibanda hicho kuna kina mama, wawili waliosimama mmoja akiwa amevaa aproni yenye rangi nyekundu, wakiwa wameshika mfuko ulio na mboga za majani.

Sehemu ya soko ilio na banda lililo na bidhaa kama vile ndizi mbivu zilizoning'inizwa, nyanya, matango, pilipili hoho, vitunguu maji, vitunguu swaumu na mboga za majani zilizowekwa juu ya meza.

Eneo la soko lenye bidhaa mbalimbali, zilizotengenezwa kwa chuma na bati, kama vile, masufuria, majiko ya mkaa, matranka yenye rangi ya bluu, mageti na vyombo vya kulishia kuku. Vifaa hivi vipo tayari kwaajili ya kuuzwa.

Sehemu ya nje ya ofisi iliyo na rangi ya bluu na maandishi meupe inayojishughulisha na huduma za kifedha kama vile kuweka na kutoa pesa pia utoaji wa mikopo.

Simu aina ya Nokia yenye rangi nyeusi, ikionesha muamala unaothibitisha utoaji wa pesa, huduma hii ni rahisi na ya haraka zaidi.

Mashine ya kuhamisha pesa, kutoka kwenye akaunti, iliyo na rangi nyeusi, huku ikiwa na kadi iliyochomekwa kwaajili ya kufanya muamala wa kuhamisha pesa, huduma hii inasaidia sana hasa kama benki iko mbali au imefungwa.

Majengo matatu ya ghorofa, moja likiwa na rangi nyeupe na bluu, mawili yakiwa na rangi ya kahawia. Majengo haya huweza kutumika kama ofisi ama makazi ya watu. Pembeni ya majengo haya kuna miti iliyo na maua.

Nyumba kubwa ya ghorofa nne, yenye rangi nyeupe, ikiwa bado ujenzi unaendelea. Juu ya nyumba hiyo kuna tenki jeusi la maji.

Nyumba ya ghorofa, yenye rangi nyeupe, iliyo ndani ya uzio uliojengwa kwa tofali na kuwekewa nyaya zilizo na umeme kwa ajili ya ulinzi. Pia kuna tanki la maji lenye rangi nyeusi.

Nyumba ya makazi iliyojengwa kwa tofali za bloko imeezekwa na bati ikiwa na madirisha ya kioo. Mbele ya nyumba hiyo kuna kitambaa kilicho na maandishi kuashiria kuwa nyumba hiyo inauzwa.

Duka kubwa linalouza nguo za kiume, kama vile suti zenye rangi mbalimbali, zilizotundikwa kwenye makabati na juu yake zipo nguo nyingine zimepangwa. Pia zipo stendi tatu zilizo na shelfu ambazo kuna mashati yaliyo ndani ya mifuko yenye rangi mbalimbali yakiwa yamepangwa.

Duka lenye viatu vya kiume vyenye rangi nyeusi na kahawia vilivyowekwa juu ya maboksi yenye mifuniko ya rangi tofauti. Pembeni ya duka kuna maboksi meusi yaliyopangwa vizuri.

Duka kubwa lililo na rangi nyeupe na taa zinazowaka likiwa na midoli iliyovalishwa nguo zinazouzwa. Pia zipo nguo zilizotundikwa na nyingine zimekunjwa vizuri na kuwekwa juu ya meza.

Duka kubwa lilio na nguo za kiume; kama vile mashati, suruali, na makoti zenye rangi tofauti, zikiwa zimetundikwa na nyingine zimewekwa juu ya meza.

Duka kubwa lenye nguo za kiume kama vile mashati ambayo yamekunjwa vizuri na mengine yamening'inizwa, pia kukiwa na suruali. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye shelfu.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa na nguo za kiume, suruali za rangi mbalimbali zimening'inizwa, pia kuna mashati yenye rangi mbalimbali yakiwa yamewekwa juu ya meza.

Duka kubwa lenye bidhaa tofauti tofauti, yapo magauni ya watoto yenye rangi tofauti yakiwa yametundikwa juu na mengine chini. Pia kuna viatu vyenye rangi tofauti vimetundikwa juu.

Duka kubwa lenye rangi nyeupe lililo na mabegi makubwa na madogo yenye rangi nyeupe na nyeusi yaliyoning'inizwa kwenye vyuma pia kuna koti lililowekwa pembeni.

Duka kubwa lisilokua na msongamano wa watu, likiwa na nguo za aina tofauti zilizopangwa kwenye shelfu na nyingine zimening'inizwa. Duka hili lina kuta zenye rangi nyeupe na taa nyingi zinazosaidia kutoa mwanga ili mnunuzi aweze kuona vizuri bidhaa zilizopo.

Duka linalouza bidhaa za aina tofauti, mfano makoti yaliyoning'inizwa, viatu vya ngozi na mikoba. Vikiwa kwenye shelfu, pia kuna raba na fulana zilizopangwa vizuri juu ya meza.

Sehemu ya duka kubwa lililo na nguo za aina mbalimbali zilizoning'inizwa kwenye stendi, juu ya stendii hizo kumewekwa mikoba pia kuna watu ndani ya duka hilo.

Sehemu ya duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali zilizohifadhiwa ndani ya maboksi na nyingine kwenye chupa, zilizopangwa kwenye shelfu na nyingine zikiwa chini, pia kuna na mtu aliyesimama akiwa anasoma karatasi na ameshika simu.

Sehemu ya duka kubwa inayohusika na uuzaji wa matunda na mbogamboga kukiwa na matikiti yaliyokatwa na mengine hayajakatwa, pia kuna spinachi bidhaa nyingine za aina hii zimepangwa kwenye shelfu.

Duka kubwa lililo na nguo za watoto wa kike na wa kiume zenye rangi tofauti zikiwa ndani ya mifuko huku zimening'inizwa na nyingine zipo juu ya shelfu, taa zinazowaka huzifanya bidhaa zilizomo ndani ya duka hili zionekane kwa urahisi na kuvutia .

Sehemu ya duka kubwa lililo na bidhaa mbalimbali kama vile mashati, mafuta ya kupaka yaliyo ndani ya chupa, kandambili, vyote hivi vikiwa vimepangwa vizuri kwenye mashelfu. Pia, kuna mabegi yaliyoning'inizwa pembeni.

Duka kubwa la kisasa lililo na bidhaa za aina mbalimbali zinazouzwa, mfano viti vya plastiki vyenye rangi mbalimbali, baiskeli, mipira. Pia, kuna watu ndani ya duka, mmoja akiwa amevaa barakoa.

Sehemu ya duka kubwa lililo na bidhaa zilizohifadhiwa ndani ya mifuko na maboksi yenye ujazo tofauti zikiwa zimepangwa vizuri kwenye shelfu. Pia kuna mkono ulioshika chupa iliyozungushiwa karatasi iliyoandikwa (Mayonnaise).

Duka kubwa likiwa na vinywaji laini na vikali vilivyohifadhiwa ndani ya chupa , makopo na maboksi na vimepangwa vizuri kwa kufuata mstari kwenye shelfu.

Duka kubwa lililo na juisi za matunda ya aina mbalimbali zilizohifadhiwa kwenye chupa na maboksi yaliyo katika ujazo tofauti. Juisi hizi zimepangwa vizuri katika mashelfu.